Wanariadha wawili wanakimbia. Mmoja mwanamke, mmoja mwanaume. Mwanaume huyu na mwanamke huyu wameshikilia kamba ambayo wanakimbia pamoja. Mwanamke amejifunga uso.